Soko la wazi lina bidhaa nyingi za mboga na matunda zilizopangwa chini. Mauzo na ununuzi unafanyika hapa ni biashara ndogondogo ambayo ni muhimu kwa uchumi. Kila mauzo ni miamala ya kifedha inayochangia katika maisha ya wauzaji na mizunguko wa fedha katika jamii.

Masanduku mengi ya nyanya yaliyopangwa yakiasheria biashara ya mazao huduma za kifedha. Watu wanapakia nyanya, wakifanya biashara sokoni. Hii imeonyesha shughuli za kiuchumi zinazohusiana na mauzo. Ni mfano wa biashara ya mazao ghafi.

Skrini ya simu iko na programu ya M-Pesa. Kuna pesa hapo na unaweza kutuma, kulipa au kutoa, pia kuna mikopo kama fuliza. Hii inaonyesha jinsi pesa za kidijitali zinvyosaidia watu na biashara Nairobi.

Magari mengi yame egeshwa karibu na bango la sheria ya biashara na pesa. Magari haya ni mali zinazohitaji mikopo au bima. Bango la matangazo linaweza kuhusisha biashara zinazohitaji pesa. Hii inaonyesha magari na pesa vinavyoungana.

Mtu amesimama mbele ya duka la maziwa la Kieni likionyesha biashara ndogo. Bango la Kieni Dairy Products Ltd linaonekana wazi likiashiria shughuli za kiuchumi. Duka hili linauza bidhaa za maziwa likichangia katika mzunguko wa kifedha. Hii ni mfano ya biashara inayotoa mapato na huduma.

Gari la kifahari limesimama kwenye nyasi likiashiria mali na huduma za kifedha. Hili ni gari jipya na la gharama. Linahitaji uwekezaji mkubwa wa kifedha. Kuwa na gari kubwa kama hili kunaweza husisha mikopo au bima .Hii inaonyesha jinsi mali inavyoingiliana na sekta ya kifedha.

Magari haya mapya ya hyundai yanaonesha nafasi za kifedha. Kununua gari huwezekana kwa mkopo, na bima. Hii huchochea uchumi wa nchi ikileta fursa nyingi za biashara na pia kazi.

Duka la Kieni Dairy product limited linaonyesha jinsi biashara ndogo zinavyosaidia uchumi. Linatoa bidhaa muhimu na fursa za ajira likionyesha umuhimu wa fedha katika kukuza ustawi wa jamii.

Tangazo la Madison General Insurance inahimiza watu wajikinge kifedha mapema kwa bima ya ajali binafsi, kuhakikisha usalama na amani ya akili kwa familia. Hii inaonyesha umuhimu wa mipango ya kifedha kwa maisha yenye uhakika.

Mboga na matunda iko sokoni ikiashiria biashara na huduma za kifedha, kuna ndizi zilizoning'inia, karoti, mahindi na viazi, hizi ni bidhaa zinazouzwa kila siku zikiwakilisha mzunguko wa pesa. Shughuli hii inaonyesha biashara ndogo ndogo zinazotegemea mtiririko wa kifedha.

Biashara ya mboga na matunda inaendelea sokoni, ikionyesha huduma za kifedha. Muuzaji amekaa katikati ya bidhaa kama vile; vitunguu na nyanya. Hizi ni shuguli za biashara zinazohusisha mzunguko wa pesa, inaonyesha jinsi masoko yanavyochangia uchumi.

Tovuti inaonyesha huduma inayowezesha kupokea malipo kwa urahisi, biashara zinaweza kupokea malipo kupitia njia za kidigitali kama vile Mpesa na kadi za benki, huduma hii inarahishisha minyapala ya kifedha na kuchangia pakubwa katika kukuza uchumi wa kidigitali.

Karatasi ya noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti hii ndio msingi wa huduma nyingi za kifedha kama vile miamala, akiba na malipo ya kila siku. Inashuhudia udhabiti wa mfumo wa uchumi na uhai wa mzunguko wa fedha katika jamii.

Banda la Airtel linaonekana wazi likionyesha huduma za kifedha. Bidhaa mbalimbali za duka zimepangwa ndani zikiashiria biashara. Watu wamekaa nje ya duka wakisubiri huduma au kupumzika. Hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha zinavyopatikana katika jamii.

Kituo kidogo cha biashara kinauza mapambo mbalimbali kama vile shanga na bangili. Muuzaji amekaa chini ya banda akisibiri wateja. Shughuli hii ya uuzaji ni mchango muhimu katika huduma ya kifedha ambapo kila mauzo huchangia kipato na kuendesha mzunguko wa uchumi na kwa jamii.

Gari la kifahari la zamani linaonekana kwa karibu. Gari hili lina dhamani kubwa na huhesabika kama uwekezaji, ununuzi na uuzaji wa magari kama haya huchangia katika huduma za kifedha kama vile bima. Hivyo linawakilisha mzunguko wa fedha katika uchumi.

Tangazo hili linaonyesha huduma za kifedha kutoka kampuni ya Britam. Imetangaza bima ya gharama za mwisho, inayotoa msaada wa kifedha kwa familia wakati wa mazishi. Huduma hii inasaidia watu kujiandaa kifedha kwa mambo yasiyotarajiwa na inachangia katika amani ya akili.

Shabaha kwa duka la Mpesa, ikionyesha huduma za kifedha. Bango la Mpesa linaonekana. Huduma zingine kama vile photocopy ziko. Biashara ndogo ndogo zinategemea huduma za kifedha.

Mkononi mtu anatumia simu akionyesha huduma za kifedha. Pesa taslim pia zinaonekana zikishikiliwa mkononi. Hii ni taswira ya huduma za kifedha, za simu kama vile kutuma au kupokea pesa. Inaonyesha jinsi teknolojia inavyorahisisha shughuli za kifedha.

Tangazo hili linatoa bima ya piki piki kwa PSV, boda boda, na pikipiki za kibinafsi. Ikionyesha bei nafuu, na chaguzi ya kifedha kwa ulinzi muhimu barabarani.

Bango kubwa linaonyesha bima la afya likiwa na alama mbalimbali na taarifa za mawasiliano pamoja na mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta. Hili inaonyesha huduma muhimu za kifedha zinazolinda watu kutokana na gharama za matibabu.

Pikipiki imeanguka barabarani, ikisisitiza muhimu wa huduma za kifedha. Tangazo la bima ya pikipiki linaonekana ikitoa suluhisho za kifedha. Huu inaonyesha jinsi kampuni za bima zinavyotoa ulinzi wa kifedha.

Bidhaa kama viazi, karoti, zimepangwa sokoni. Zinaonyesha mzunguko muhimu wa fedha kutoka mkulima hadi kwa mnunuzi. Biashara hizi ndogo zinasaidia watu kupata kipato. Pia zinahakikisha jamii inapata chakula muhimu. Ni ishara za uchumi unaofanya kazi na kujitegemea.

Duka hili lina viatu vingi vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio kwenye rafu ndefu. Kila jozi la viatu hapa linawakilisha mtaji na uezekaji. Biashara hii inachangia katika huduma za kifedha, kwa kukuza mzunguko wa fedha kupitia mauzo. Hivyo, duka hili lina jukumu muhimu katika kuimarisha uchumi wa jamii.

Eneo kubwa limejaa magari mapya yaliyopangwa kwa safu ndefu. Hali hii inaonyesha mtaji mkubwa wa kifedha, uliowekezwa katika magari haya. Uuzaji wa magari haya unategemea huduma za kifedha kama mikopo na bima, hivyo unaonyesha uhai wa biashara na mzunguko wa fedha katika uchumi.

Viatu vingi kama sandali vimepangwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaashiria biashara ndogo inayotegemea huduma za kifedha kama mikopo midogo wa mtaji na usindikaji wa malipo.